Mgari matatu yameegesha kwenye eneo la nyasi likiwa na milima yenye miti kwa nyuma, gari jeusi ndogo limo mbele likifuatishwa na CUV nyeupe gari lingine lenye rangi ya kijivu nyuma hii inaweza kuwa maegesho katika eneo la utulivu karibu na eneo la mapumziko.

Kuna magari matatu moja nyeusi, mbili nyeupe pia pana mwanamke mbele ya gari nyeusi. Magari ya yanaonekana kuwa yameegeshwa mahali patulivu, mazingira yanaonekana kuwa matulivu.

Pana duka ndogo kando ya barabara, lenye mlango mkubwa wa chuma rangi ya kijani kibichi na neno limeandikwa ''mpesa'' kwa rangi nyeupe, hii ni jambo la kawaida katika makazi ya watu, likionyesha huduma ya mpesa. Paa la mabati linaashiria biashara ndogo ya kienyeji, ni mchana inaonyesha biashara muhumi inayotokana na huduma za pesa.

Hapa pana malenge aina mbili. Kuna malenge ya rangi ya krimu na kuna malenge ya rangi ya kijani. Malenge haya yanaonekana kuwa kwenye kibanda yakiuzwa. Mazingira yanaonekana kuwa ya kibiashara

Pana milango mitatu, mmoja mweupe mbili ya buluu, mweupe unaonekana kuwa umefungwa, na miwili ya buluu inainekana kuwa wazi, moja ya buluu inaonekana kuna mwanaume amsemama nje ya mlango, jengo jeupe lina durisha la buluu na maandishi amani gen shop tomato dairy bar , picha hii ya mchana inaonyesha biashara ndogo.

Pana viatu vingi aina mbali mbali, vikiwemo vya michezo na vya kawaida. Vimepangwa kwenye stedi vikionyesha chaguo nyingi kwa wanunuzi. Muuzaji anaonekana kuwa mwanabiashara. Mazingira yanaonekana kuwa duka la kuuza viatu.